Fukwe pana ya mchanga mweupe inandelea karibu na mwamba mkubwa uliofunikwa na mimea, jengo lenye paa la nyasi liko karibu na mwamba, miti ya minazi inaongeza uzuri kwenye mandhari, mawingu machache inaonekana angani.

Makonteina mingi ya mizigo yaliyopangwa Kwa urefu kwenye sitaha ya Mjini. Kuna yenye rangi ya bluu, kahawia na nyeupe yamechanganyika yakionyesha shughuli Kubwa ya usafirishaji. Pembeni mwa gati majengo ya bandari yapo yakionyesha mfumo tata ya usafiri majini.